Kituo cha uzalishaji wa nishati ya umeme, ambacho kinaweza kusaidia watu kupata huduma ya umeme, ambayo inaweza kutumika nyumbani, viwandani, pamoja na sehemu za biashara.

Mfumo wa upokeaji na usambazaji wa umeme kutoka katika eneo la uzalishaji kwenda kwa watumiaji, ambao husaidia watu kupata huduma ya umeme kiurahisi ambao hutumika katika viwanda au majumbani.

Huduma ya umeme inayohusisha mfumo wa usambazaji wa nishati kutoka kwenye chanzo cha uzalishaji kwenda majumbani, viwandani, na sehemu za biashara. Mfumo huu huwezesha nyaya, nguzo za umeme, pamoja na kifaa kinachotumika kupunguza kiwango cha umeme.

Mfumo wa usambazaji wa umeme ambao mfumo huu huhusisha vifaa kama, kifaa cha kupunguza na kuongeza kiwango cha umeme, nyaya za umeme, pamoja na nguzo za umeme. Ambao mfumo huu husaidia urahisi wa upatikanaji wa huduma ya umeme kwa jamii

Alama za barabarani na taa za kuongezea magari, zimekuwa zikisaidia kupunguza ajali za barabarani. Swala hili limekuwa likipunguza athari kama vile vifo na majeruhi katika mazingira tunayoishi.

Takataka mbalimbali zisizo na mpangilio, zinazohitaji udhibiti wa taka, ili kuzuia matokeo hasi yatakayoathiri mazingira na afya ya jamii au viumbe hai.

Mkusanyiko wa takataka mbalimbali zilizo ndani ya kontena, ambazo hufanyiwa usimamizi na ushughulikiaji wa takataka, ili kuweka mazingira safi na mazingira bora kwa binadamu.

Kitendo cha usimamizi na udhibiti wa taka kinachofanyika kwa kukusanya taka katika mfuko mmoja au miwili, na kutafuta njia bora ya kuzitupa itakayokua salama katika kulinda mazingira, na kulinda jamii.

Watu kadhaa wakiwa wameshika mafagio kufanya usafi kitendo hiki kinafahamika kama usimamizi wa taka, hii ni mbinu na utaratibu wa kukusanya na kusafirisha na kutupa taka kwa njia salama na rafiki kwa mazingira ili kuepuka magonjwa na sababu zingine hasi.

Watu kadhaa wanaofanya mchakato wa kukusanya, kusafirisha nakutupa taka kwa njia liliyo salama na rafiki kwa mazingira. Lengo kuu ni kupunguza athari hasi kwa afya ya binadamu. Mfumo huu unafahamika kama usimamizi wa taka.